Nguzo zenye mtambo mkubwa zinazotumika kuongeza au kufungua umeme, zinazotoka katika vyanzo vikuu n kuelekea majumbani au viwandani na huku kuimarisha mfumo mzima wakutoa umeme kwa jamii.

Nguzo ya umeme iliyoinuliwa katikati ya mji ikiwa imewekwa kwa mpangilio thabiti na kuunganisha nyaya za umeme, zikihakikisha usambazaji wa nishati kwa maeneo ya makazi na biashara kwa usalama wa ufanisi.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme yenye nyaya nene zinazofanya kazi ya kusafirisha umeme kutoka kwenye chanzo kikuu kuelekea maeneo mbalimbali katika jamii, ikiimarisha usambazaji wa huduma hiyo ya umeme kwa ajili ya viwanda pamoja na shughuli za kila siku.

Mtambo mkubwa uliojengwa kwa minara mirefu ukiwa umewekwa sehemu maalumu kwa ajili ya kuzalisha na kusafirisha umeme kwenda sehemu mbalimbali, majumbani pamoja na viwandani; na hivyo kuimarisha usambazaji wa huduma ya umeme.

Nguzo ya umeme imesimama wima kandokando ya barabara, ukiwa na nyaya nyingi zilizounganishwa juu yake. Ikiashiria mfumo wa usambazaji wa umeme unaolisha maneno ya makazi na biashara kwa matumizi mbalimbali ya nishati.

Gari maalum ya kutengeneza lami linaendelea na kazi barabarani nikisambaza mchanganyiko wa lami kwenye uso wa barabara kwa usahihi huku moshi mdogo ukipanda na wafanyakazi wa barabara wakiwa pembeni wanafuatilia hatua kwa umakini.

Barabara kubwa katika eneo la jiji iliyotawaliwa na magari yanayowaka taa, huku miale ya taa za usalama barabarani zikiwa katika barabara hiyo na hii ni katika suala zima la kuimarisha usafiri katika sehemu moja kwenda nyingine.

Gari kubwa linalotumika kutengenezea barabara likifanya kazi katika barabara hiyo ya lami inayotengenezwa huku watu waliovaa mavazi ya kazi wakiwa na vifaa wanaendelea kusaidia kazi hiyo kwa kuongoza mtambo huo.

Gari kubwa maalumu la kutengeneza barabara, linaloendelea na kazi katika eneo la wazi, likitandaza changarawe juu ya ardhi tambarare, linasaidia kuboresha miundombinu ya usafiri, na kurahisisha usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa.

Watu maalumu waliovaa mavazi ya kazi wanakusanya taka kwa kutumia vifaa husika, huku gari la taka likiwa limeegeshwa karibu yao. Wakitekeleza jukumu la kuweka mazingira safi na salama kwa jamii inayowazunguka.

Takataka zimekusanywa mahali pamoja na kuchomwa moto ili kupunguza kiasi cha takataka. Hii ikizuia uchafuzi wa mazingira, huku moshi ukipaaa juu kuonyesha juhudi za kusimamia taka kwa njia ya uchomaji.

Mwanamke akiwa ameshika ufagio anafagia barabara kwa bidii akikusanya takataka zilizotapakaa pembezoni, ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi na yenye kuvutia kwa wakazi wa mtaa husika.

Mapipa pamoja na mifuko ya takataka yaliyowekwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu maalumu, yakitumiwa kukusanya taka mbalimbali kwa ajili ya usafi na uhifadhi wa mazingira, na kusaidia katika kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa pamoja na mazingira katika jamii.

Watu waliovaa mavazi ya kazi wanafagia barabarani kwa bidii wakikusanya vumbi na takataka mbali kwenye mtaa, wakionyesha nidhamu na muhimu wa usafi katika mazingira ya jamii na mafunzo ya vitendo.

Watu mbalimbali waliokusanyika katika eneo la kutupa takataka, wakishirikiana na magari maalum ya kubeba taka, wanafanya kazi ya ukusanyaji na usafishaji ili kudumisha usafi wa mazingira na kuzuia uchafuzi katika jamii

Pipa la plastiki la takataka, linalofanya kazi ya kudhibiti uchafu kwa njia ya kisasa, ikiwa ni sehemu ya usimamizi bora wa taka majumbani. Pipa hilo lina mitobo kwa ajili ya kupitishia hewa na hivyo kuzuia harufu zinazotokana na takataka zilizomo ndani ya pipa hilo.

Wanaume wawili waliovaa mavazi ya kazi, wakibeba takataka zilizopo mtaani na kuingiza kwenye gari maalumu; linalofanya kazi ya kusafirisha taka kutoka katika maeneo ya watu kuelekea sehemu maalumu kwa ajili ya kudhibiti takataka.

Magari maalum ya kubeba taka yameegeshwa jalalani yakiwa yamejaa mizigo ya taka kutoka maeneo tofauti ya kisubiri kushughulikiwa kama sehemu ya juhudi za kudhibiti uchafuzi wa mazingira katika mfumo rasmi wa usafi katika jamii.

Takataka zimetupwa ovyo kando ya ukuta, ikionyesha changamoto ya usimamizi duni wa taka. Hali inayoweza kusababisha uchafuzi wa mazingira na hatari kwa afya ya watu wanaoishi jirani na makazi hayo, hivyo zinabidi kuchukuliwa hatua katika udhibiti huo wa takataka.

Pipa jeusi la kuhifadhia maji limewekwa kando ya nyumba, likikusudia kuhifadhi maji safi kwa matumizi ya kila siku kama kupika, kuosha na mengineyo. Linahifadhi rasilimali muhimu ya maji katika mazingira ya makazi.

Mapipa makubwa yenye muonekano wa rangi nyeusi yaliyojaa katika mji yakiwa yamewekwa sehemu za juu za majengo hayo ya jamii, ikiashiria kuimarishaji wa huduma za maji safi kwa ajili ya matumizi nyumbani.

Mabomba ya maji safi yameunganishwa pamoja na pipa kubwa la kuhifadhia maji ndani ya nyumba, yakisambaza maji kwa usahihi kwa matumizi ya familia kuhakikisha upatikanaji wa maji safi, salama na ya kutosha kwa matumizi ya kila siku.